Hili ni duka au chumba cha kuhifadhia nguo kukiwa na rafu nyingi zilizojazwa nguo na vitu vingine vya kibinafsi. Katika kona ya juu kulia kuna ishara ya zambarau yenye maandishi. Chini kidogo kuna ishara nyingine ya kijani kibichi yenye maandishi. Nguo zimepangwa kwa wingi kwenye rafu na pia vimetundikwa kwenye hanger zikionyesha aina mbalimbali za rangi na mitindo.

Duka hili ni sehemu ya ndani ya duka la rejareja, pengine la nguo bidhaa za mitindo. Kuna safu za nguo zilizopangwa kwenye rafu na vitambaa, huku baadhi ya vitu vikiwa vimeonyeshwa kwenye rafu za ukutani. Mwanga unatokana na dirisha au vyanzo vya mwanga vilivyo juu, na kuna baadhi ya maandishi au nebo zisizosomeka vizuri ukutani. Mazingira yanaonekana kua safi na yamepangwa vizuri.

Huu ni mkusanyiko wa nguo hasa suruali zilizopangwa kwenye rafu. Nguo hizi zina rangi mbalimbali za giza kama vile nyeusi na kijivu na pia kuna baadhi za nguo zenye rangi nyepesi kama vile nyeupe au rangi ya mchanga. Zimepangwa kwa safu na kila rundo linaonekana kuwa na suruali kadhaa zilizokunjwa pamoja. Mandhari inaonekana kuwa ya ndani ya duka.

Hili ni onyesho la duka la nguo na vifaa. Katikati kuna mannequin iliyovalia shati au koti la rangi ya kijani na kijivu. Inaonekana kuwa na mkufu na pini ya mapambo kwenye shingo. Kuna viatu vya kiume vyeusi vilivyopambwa na vifaa vingine kama mikoba midogo au pochi zilizowekwa kwenye meza nyeupe ya duara. Upande wa kushoto kuna mirundo ya vitambaa au nguo.

Huu ni mkusanyiko wa nguo zilizokunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu. Nguo hizo zina rangi mbalimbali angavu kama vile nyekundu, njano, bluu, kijani kibichi. zambarau, nyeupe na machungwa. zimepangwa katika mirundo mirefu kila rundo likiwa na rangi moja au mchanganyiko wa rangi zinazofanana. Eneo linaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka la nguo, watu wanachagua nguo kutoka kwenye rafu zilizojaa. Rafu hizo zimepangwa vizuri na nguo za rangi mbalimbali. Kuna ishara nyekundu zilizowekwa kwenye nguzo na rafu, zikionyesha bei na matangazo kama kila kitu na bei yake. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa, huku kukiwa na mwangaza wa kutosha.

Taswira inaonyesha rafu au kabati lenye sehemu nyingi, zilizojaza bidhaa mbalimbali zilizofungwashwa. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa nguo au vitambaa vidogo kama vile chupi, soksi au vitu vingine vya ndani, zimepangwa kwa utaratibu katika masanduku au vifungashio vya plastiki na rangi mbalimbali kama vile waridi, nyeupe, nyeusi na mifumo yenye maua zinaonekana.

Mwanamke amevalia nguo nyeupe yenye doti nyeusi amekaa juu ya meza. Juu ya meza kuna vitu mbalimbali kama vile viatu, mikoba na vitu vingine vya mapambo. Mwanamke anaonekana akishika kitu kinachofanana na mkoba mweupe. Nyuma yake kuna duka au eneo la rejareja lenye bidhaa zingine za kuuzwa. Kwa ujumla, inaonekana kama picha ya matangazo au iliyopigwa ndani ya duka la bidhaa za mtindo.

Duka hili la nguo linaonyesha bidhaa nyingi zilizo pangwa kwenye rafu na vitambaa kuna punguzo la asilimia sitini na saba lililo onyeshwa kwenye bango jekundu la siri. Nguo za wanaume ikiwemo blazers na suruali za cargo zinaonekana.

Duka hili linaonyesha rafu ndefu zilizojaa vitambaa cha rangi tofauti vilivyopangwa vizuri kwenye sehemu mbalimbali. Kuna nguo na vitambaa vingi vvvilivyopangwa kwa usawa zikionyesha rangi angavu kama vile nyekundu, njano, bluu, kijani na rangi zinginezo. Rafu hizo zinaonekana kuwa ndefu na zimepangwa kwa urefu zikionyesha usafi kubwa ya bidhaa.

Duka la nguo. Kuna safu za nguo zilizopangwa kwenye rafu na kamba za nguo zikiwemo mashati, suruali na jaketi. Mannequins kadhaa yamevalishwa manguo mbalimbali yakiwemo shtai la mikono mirefu la kupasiwa na suruali ya buluu na mengine yakiwa na mavazi ya kawaida. Sakafu ina vigae vyenye rangi nyepesi na dari ina taa nyingi zinazotoa mwanga wa kutosha.

Duka hili la nguo linaonekana likiwa na ishara kubwa ya kijani iliyoandikwa, gentleman, kwa herufi nyeupe. Ndani ya duka kuna bidhaa nyingine za nguo zinazoonekana kupitia dirisha la kioo. Pia kuna maandishi mengine ndani ya duka hilo.

Mwonekano wa ndani ya duka la nguo. Kuna safu ndefu za nguo zilizopangwa kwenye makabati na reki, zikiwemo mashati, suruali na nguo nyinginezo. Pia kuna rafu zilizojaa mikoba na bidhaa nyinginezo. Sakafu ina muundo wa kijometri wenye rangi mbalimbali kama kijani, zambarau na njano.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari kuna gari jeupe la Nissan lililopakiwa mbele. Karibu na kaunta ya mbao, wanawake wawili wanaonekana wamesimama mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe na mwingine akiwa amevalia nguo nyeusi. Juu ya ukuta wa rangi ya samawati, nembo ya Nissan inaonekana wazi. Chumba hiki kina taa nyingi za dara zinazotoa mwanga mwingi.

Gari hili ni toyota land cruiser prado iliyosimama nje. Ina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea. Taa za nyuma za gari zinaonekana wazi zikiwa na muundo wa kisasa. Bamba la namba ya gari lenye maandishi linaonekana wazi nyuma ya gari. Magurudumu yana rimu za fedha zinazong'aa na tairi zinaonekana kuwa imara. Sehemu ya nyuma ina vifaa vya chrome

Gari jeupe la kisasa linaonekana likiwa limeegeshwa nje, likionyesha upande wake wa mbele na wapembeni, magurudumu yake yana muundo wa kipekee na reams za nyeusi na fedha. Nyuma yake kuna uzio wa chuma na miti na barabara inaonekana kuwa na vumbi au udongo. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa na taa safi na grill ya mbele yenye nembo katikati.

Gari hili jeupe la Volkswagen limeegeshwa barabarani likionyesha sehemu ya mbele. Taa za mbele zikiwaka na kuangaza na nembo ya Volkswagen ipo katikati ya grili nyeusi. Mbele ya gari kuna bumper nyeusi na sehemu za chini zenye mistari meupe zinazopa mwonekano wa kuvutia.

Mandhari haya yanaonyesha eneo la wazi lenye nyasi nyingi na za kijani kibichi na miti michache iliyosambaa mbali. Magari kadhaa meupe na ya rangi ya bluu yameegeshwa kwenye eneo hilo la nyasi yakionyesha kuwa kuna tukio au mkusanyiko unaoendelea. Anga linaonekana kuwa safi na jua kali ikionyesha hali nzuri ya hewa. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na magari hayo.

Gari jeupe aina la Suzuki Alto limeegeshwa kando ya barabara ya udongo likionyesha sehemu yake ya mbele. Namba ya usajili ya gari hiyo KCH 990J inaonekana wazi kwenye sehemu ya bumpa ya leseni. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea pamoja na sehemu ya jengo lenye paa la buluu. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri.

Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa watu na magari katika eneo lenye nyasi, labda uwanja au eneo wazi. Kuna miti mirefu upande wa kushoto wa picha ikitoa kivuli. Magari kadhaa yameegeshwa ikiwemo gari jeusi la kifahari na gari la kijani kibichi mbali kidogo. Watu wametawanyika kote kwenye eneo hilo, wengine wamesimama na wengine wameketi.

Watu wawili wamesimama karibu na gari jeusi ndani ya jumba cha maonyesho cha magari. Moja anaonekana akimuonyesha kitu yule mwingine, milango wa gari umefunguliwa ukiashiria labda wanunuzi wanachunguza gari hilo. Sakafu wa chumba hicho unaonekana kungaa ikionyesha mazingira safi na kisasa ya biashara ya magari.

Gari la kifahari linalo onekana kuwa aina ya pick up limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu nyuma, rangi yake inaonekana kuwa ya kijani kibichi iliyokolea au bluu iliyokolea na ina rimu zenya kungaa inaonekana kuwa katika mazingira ya asili labda msitu wa bustani kubwa, Gari lina milango minne na sehemu ya kubebea mizigo nyuma.

...ya milia ya magari kama mabasi au magari madogo yamepangwa ndani ya kiwanda au sehemu ya mkusanyiko. Miili mingi ni ya rangi ya chungwa isipokuwa moja katikati ambayo ni nyeupe. Zimepangwa mfululizo mrefu zikisubiri hatua inayofuata ya uzalishaji. Madirisha pia yanaonekana yakiingiza mwanga wa asili.

Magari kadhaa yamepangwa kwa uangalifu yakionyesha muundo na rangi tofauti. Sakafu inonekana kuwa safi na inayong'aa ikionyesha tafakari ya magari. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga asili kuingia ndani na kuonyesha mazingira ya nje kwa mbali. Mpangilio unaashiria mazingira ya kibiashara ambapo magaii yanauzwa au kuonyeshwa.

Gari la rangi ya kijivu limeegeshwa mbele ya ua wenye mchoro maridadi, gari hili linaonekana limeegeshwa kwenye eneo la nje na kuna nuru ya kutosha kuonyesha maelezo ya gari na mazingira yake. Muundo wa gari unaonekana kuwa wa kisasa na grili ya mbele ya Kia inatambulika wazi.

Gari hili lina rangi y abuluu iliyokolea na sehemu za chini za pembeni zina rangi nyeupe au nyepesi. Lina matayiri makubwa na yanaonekana kuwa na uwezo wa kutembea katika maeneo mbalimbali. Nyuma yake kuna mandhari ya wazi yenye nyasi na miti michache na nguzo za umeme zinaonekana kwa mbali.

Magari kadhaa yameegeshwa ndani ya jengo labda karakana au maegesho. Gari moja jeupe linaonekana likiwa mbele na magari mengine mekundu na meusi yamefuata nyuma. Pia kuna chupa kubwa ya WD40 chini kulia na alama za manjano za barabarani ziko chini. Juu ya gari moja kuna kitu cha manjano kinachofanana na mapambo ya nyuma.

Msururu wa magari yenye rangi mbalimbali umapakiwa kwa usawa. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya au kuwa yametunzwa vizuri yakiwa na taa zinazomeremeta. Yamepakiwa karibu karibu na kuunda mstari mrefu wa magari yanayoonekana kufanana.

Gari jeupe limeegeshwa nje likionekana liko kwenye eneo la maegesho. Magurudumu yake yana rimu nyeusi na fedha. Nyuma ya gari, kuna uzio mweusi na nguzo za umeme au simu. Anga linaonekana kuwa jeupe likionyesha labda ni mchana. Gari linaonekana kuwa gari dogo.

Magari kadhaa yamepangwa kwa safu yakiangalia upande mmoja labda kwenye maonyesho ya magari au eneo la maegesho. Magari haya yanaonekana kuwa na rangi mbalimbali. Sehemu za mbele za magari zinaonekana zikionyesha taa za mbele, grili na bampa zenye mng'ao wa chuma au kromu .

Hii ni mazingira ya soko yenye shughuli nyingi. Mwanamke amevaa nguo yenye mistari myekundu na nyeupe, amesimama mbele ya meza iliyojaa matunda mbali mbali, kama vile, tufaa na machungwa. Anaonekana akipanga ama kuuza matunda. Nyuma yake kuna stendi ingine iliyojaa matunda mengine, ikiwemo ndizi na labda embe, na mtu mwingine anaonekana akishughulika na bidhaa hizo. Mazingira inaonyesha uwepo wa bidhaa nyingi.

Huu ni mtazamo wa juu wa soko lenye shughuli nyingi likionyesha safu ndefu za vibanda au maduka yaliyopangwa. Kuna idadi kubwa ya watu wanatembea katikati ya vibanda wakionekana kushughulika na biashara na ununuzi. Vibanda vingine vina paa za rangi mbalimbali ikiwemo kijani kibichi na buluu huku vingine vikiwa na paa nyeupe au rangi za udongo.

Duka hili lina nyama mbalimbali zikiuzwa. Kuna vipande vingi vya nyama vilivyokatwa vikiwa vimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Pembeni kuna mizoga miwili mikubwa ya wanyama ikiwa imening'inizwa tayari kukatwa au kuuzwa mzima. Mchinjaji anafanya kazi yake ndani ya duka, akihudumia wateja au akitayarisha nyama.

Huu ni mkusanyiko wa matikiti maji, mengi yakiwa na mistari ya kijani kibichi iliyokolea na iliyofifia. Tikiti maji hizi zinaonekana zikiwa zimerundikana na baadhi zina alama ndogo au kasoro kwenye maganda yao. Nyuma kuna matunda mengine yanayoonekana, ikiwemo chungwa moja lenye rangi ya machungwa angavu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi likionyesha wafanya biashara na wateja. Kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye vibanda vya mbao ikiwemo rundo la parachichi na ndimu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na vibanda huku wengine wakiwa wamebeba mifuko au vikapu. Mwangaza wa kutosha unaingia sokoni ukiangazia bidhaa na watu.

Huu ni mtazamo wa ndani wa soko au ukumbi wa maduka unaoonekana kuwa mrefu na mwembamba. Kwenye pande zote mbili za ukumbi kuna vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbali mbali kama vile nguo, vikapu na vitu vingine vya mikono. Njia ya katikati inaonekana kuwa na nafasi ya kutosha kwa watu kupitia. Mwanga unaingia kutoka juu labda kupitia madirisha au matundu ya hewa yaliyoko juu ya kuta.

Mazingira haya yanaonyesha barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na bidhaa zilizopangwa kando ya njia labda sokoni au kando ya barabara. Kuna magari yaliyopaki na miti kando ya barabara ikionyesha eneo la mijini.

Umati mkubwa wa watu ,umekusanyika chini ya muundo mkubwa unaofanana na daraja au jengo. Wengi wao wakiwa wameinama au wameketi chini. Mavazi yao yana rangi mbalimbali na eneo linaonekana kuwa wazi, na jua kali linaonekana kuwaka.

Huu ni mtazamo wa soko au duka lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa. Kuna nguo au vitambaa venye rangi nyingi zilizorundikwa pamoja na bidhaa zingine ndogo, ngogo zilizopangwa kwenye rafu au meza. Watu kadhaa wanaonekana wakiangalia au wakifanya biashara.

Huu ni mkusanyiko wa bidhaa sokoni au dukani, zikiwemo trei za mayai zenye rangi tofauti. Bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu na vitu vingine vya nyumba au matumizi ya kila siku. Inaonekana kama sehemu ya biashara yenye shughuli nyingi.

...kuu lenye shughuli nyingi. Katika stendi ya soko kuna uteuzi mkubwa wa matunda na mboga mboga. Karoti nyingi zimewekwa kwenye mfuko mweupe huku nyanya nyekundu zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye vikapu vikubwa. Pia kuna rundo la vitunguu au mboga zingine zenye rangi ya zambarau zikiwa zimetundikwa na mbali kidogo na mboga za kijani kibichi kama vile ndizi au dania, Vikapu vya asili vilivyosokotwa vimetumika.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi unaonekana kuwa na majengo na vibanda vingi pamoja na watu wanaonekana wametembea au wakiwa katika shughuli mbalimbali na landa magari au pikipiki. Kuna bango la kijani kibichi upande wa kulia na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Ndizi nyingi za kijani kibichi zimekusanywa zikiashiria labda ziko sokoni au zimetayarishwa kwa ajili ya kuuzwa. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa bado hazijaiva kikamilifu zikiwa na rangi ya kijani iliyokolea, huku nyingine zikionyesha dalili za kuanza kuiva, kwa madoa ya njano. Zimepangwa kwa wingi zikiunda rundo kubwa, na nyuma yake kuna ndizi zingine za rangi ya njano zilizokomaa zaidi.

Huu ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu ama meza. Kuna nguo, mifuko na vitu vingine vya nyumbani vilivyotawanyika. Mtu mmoja ameketi upande wa kushoto, akiwa amevaa nguo ya kijani.

Huu ni mkoba uliotengenezwa kwa mikono wenye muundo wa kupendeza wa mistari kahawia, nyeupe na nyeusi. Una kamba na vipini vya ngozi ya kahawia na unaonekana umewekwa karibu na vitu vingine vya ngozi au mbao.

Soko hili lina matunda na mboga nyingi zilizopangwa kwa kuuza. Mbele kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu na matunda mengine yanayofanana na limau pamoja na maganda ya kijani. Matunda meusi yanayofanana na zabibu au matamli yanaonekana pia. Watu kadhaa wanaonekana nyuma wakiwa wamevalia nguo mbalimbali na baadhi yao wakiuza au kununua bidhaa. Pia kuna ndoo ya kijani.

Hili ni bango linaloonyesha karakana au biashara inayohusika na huduma za magari. Kwenye bango kuna orodha ya huduma zinazotolewa zikiwemo kupiga paneli na kupaka rangi, kurekebisha miili ya gari, kupima magari, huduma ya kuosha magari. Pia kuna simu iliyoorodheshwa pale chini.

Hili ni bango la kupangisha kutoka kampuni ya Knight Frank likitangaza nafasi katika jengo liitwalo The Prion Place. Kwenye bango hilo kuna namba za simu za mawasiliano. Karibu na bango hilo kuna ishara nhyingine inayosomeka, iliyowekwa kwenye ukuta wa mawe. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo na sehemu ya anga ya buluu.

Jengo hili refu limejengwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na madirisha mengi ya kioo. Jua linang'aa sana nyuma ya jengo hilo likisababisha mwangaza mkali unaopita katikati ya jengo na kuonekana kama miale ya jua. Anga ni safi ya buluu na kuna mawingu machache meupe yakionekena pembeni.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya manjano angavu linasimama chini ya anga ya buluu safi ,ina madirisha mengi yenye rangi nyeusi na baadhi ana nondo za chuma, kuta za jengo zimepakwa rangi ya manjano huku pembe na kingo zikiwa na rangi nyekundu, juu hapa kuna tanki la maji nyeusi chini ya jengo kuna ukuta mrefu uliojengwa kwa matofali na chini yake kuna nyasi kavu.

Hii inaonyesha eneo wazi lenye udongo na mimea michache likionyooka kwelekea jengo refu la gorofa kadhaa lililojengwa kati kati ya eneo hilo. Anga ni safi na lina rangi ya bluu liokoleawa likiwa na mawingu machachae meupe. Eneo la udongo linaonekana kuwa na horofa na pana likielekea kwanye upeo wa macho ambapo jengo linaonekana wazi.

Anga linaonekana wazi na samawati likiwa na nyaya za umeme zinazopita juu. Majengo kadhaa yanaonekana katika sehemu ya kushoto ya picha moja likiwa na ubao wa matangazo. Jengo jingine lina kuta za matofali na paa jekundu na chini yake kuna jengo la chini lenye rangi ya njano.

Jengoo hili ni la kisasa lenye ghorofa kadhaa likiwa limezungukwa na mimea ya kijani kibichi. Kuna bustani ndogo iliyopandwa vizuri kando ya jengo hilo likionyesha majani mengi na vichaka. Njia ya vigae inaonekana upande wa kushoto na baiskeli imepakiwa karibu na ukuta mweupe wa bustani. Anga la buluu safi linaonekana juu likioyesha hali ya hewa nzuri.

Bango la kijani kibichi lenye maandishi meupe linaonekana likiwa limefungwa kwenye nguzo mbili fupi likiashiria eneo. Maandishi kwenye yana someka Pal Court Landsview . Nyuma ya bango kuna ukuta wa mawe uliojengwa matofali makubwa, juu kulia kuna sehemu ya karatasi yenye mistari ya miraba.

Hili limejengwa kwa matofali likiwa na rangi ya kibichi sehemu ya juu. Kuna lango jeusi la chuma lenye mapambo na madirisha yenye nundo za chuma. Kando ya jengo kuna mti wenye shina kubwa na mizizi inayoonekana, sehemu ya chini inaonekana kuwa na ardhi au mimea michache.

Mandhari ni ya kijani kibichi yenye nyasi iliyokatwa vizuri, miti mirefu ya minazi na vichaka vilivyopangwa vizuri. Nyuma kuna jengo lenye ghorofa kadhaa likionekana kuwa nyumba au chumba chini ya anga ya bluu iliyowazi na mawingu meupe machache. Kuna pia kitu cheupe chini ya mti wa mnazi upande wa kushoto.

Hii ni mazingira ya nje yenye barabara ya udongo iliyo wazi, upande wa kushoto ikiwa na nyasi kidogo pembeni. Upande wa kulia kuna majengo kadhaa, likiwemo jengo la ghorofa mbili, lenye kuta za matofali, na paa la rangi ya kahawia, na tanki la maji jeusi juu yake. Mbele ya jengo hilo, kuna mti mdogo wenye majani mabichi. Mbingu ni ya bluu safi.

Hili ni jengo refu la g lina orofa likiwa na kuta za kijani na madirisha yenye vyuma vya usalama. Juu yake kuna maandishi makubwa yanayosomeka Honorstar Heights. Bingu ya buluu safi inaonekana wazi nyuma ya jengo hilo na nyaya za umeme au mawasiliano zikipita mbele ya bango.

Huu ni muonekano wa ndani ya duka au chumba chenye bidhaa zilizofungwa kwa safu ndefu. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeupe au rangi nyepesi. Kuna taa ndefu zinazong'aa na zilizopangwa kwa mistari sambamba kwenye dari. Upande kulia wa picha unaonyesha safu ya pikipiki au baisikeli zilizopangwa vizuri zikiwa na rangi tofauti tofauti. Mbele ya pikipiki kuna rafu au meza zenye bidhaa mbalimbali.

Duka hili la reja reja lina bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Kuna mabango na alama za matangazo zilizoning’inia kutoka kwenye dari pamoja na namba kama ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano mpaka ishirini na sita. Rangi nyingi zinazoonekana, hasa nyekundu, njano na kijani, zinaonyesha bidhaa mbalimbali na offer .

Huu ni mtazamo wa ndani ya duka kubwa au maduka ukiangalia chini ya njia kuu kati ya rafu za bidhaa. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa na baadhi ya masanduku mekundu yameandikwa yakiashiria ofa maalum. Mwisho wa njia upande wa kushoto kuna gari la mbao lenye gurudumu kubwa likitumika kama mapambo au sehemu ya onyesho. Upande wa kulia kuna rafu zingine zenye bidhaa mbalimbali.

Huu ni mtazamo wa ndani ya duka au maduka makubwa. Unaonyesha rafu ndefu nyeupe iliyojaa viatu na sandali mbalimbali. Rafu hii imewekwa katikati ya njia na upande wa kulia wa rafu kuna ishara nyekundu yenye nambari hamsini iliyoandikwa juu yake labda ikionyesha punguzo au bei. Sakafu ina vigae nyepesi na kuna meza nyekundu upande wa kushoto wa picha.

Huu ni mwonekano wa ndani ya duka kubwa la Carrefour ukiwaonyesha wateja wakitembea na mikokoteni ya ununuzi, alama ya Carrefour inaonekan wazi juu ikiwa na rangi ya bluu inayongaa, kuna rafu zilizojaa bidhaa na mabango yenye namba yanaonekana mara kadhaa.

Hili ni duka la vyakula likionyesha rafu zilizojazwa na bidhaa hasa bidhaa za nyumbani. Rafu za chini zinaonyesha bidhaa zilizopangwa vizuri. Baadhi zikiwa na bei zilizowekwa. Mwangaza wa duka unaonekana vizuri ukiangazia bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu kwenye rafu ndefu na nyingi.

Nje ya duka kubwa au maduka makubwa ikionyesha safu ndefu ya rafu zilizoja bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa za matumizi ya kila siku zikiwemo dawa za meno, sabuni na bidhaa nyingine za usafi. Kuna pia bango la Dettol linalosema linda familia yako dhidi ya mafua na virusi ambalo linaonekana upande wa kulia wa picha.

Duka linaonyesha bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na sakafu zikiwa na mabango mekundu yenye neno Promo kuashiria ofa maalum. Katika sehemu ya mbele kuna mifuko mingi ya bidhaa za chakula huenda mchele au bidhaa nyingine za nafaka zikiwa zimefungwa kwa wazi. Nyuma yake kuna bidhaa za rangi ya manjano zikiwa zimepangwa kwa safu. Kuna pia sanduku za kadibodi zenye mistari nyekundu na njano.

Huu ni mtazamo wa ndani ya duka kubwa ukiangalia safu za kaunta za kulipia. Wateja kadhaa wamesimama kwenye foleni na mikokoteni yao ya ununuzi wakisubiri kulipia bidhaa zao. Kuna wafanyikazi wa duka kwenye kila kaunta wakiwahudumia wateja.

Hili ni kubwa lenye nafasi kubwa na urefu mkubwa wa dari. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikiwemo paketi za vitu kama peremende au vitafuno. Upande wa kulia kuna eneo lililo wazi na sakafu safi likionyesha muundo wa paa na nguzo za chuma zinazounga mkono jengo hilo.

Huu ni mtazamo wa duka ukionyesha rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo zimepangwa kwa safu wima na baadhi zikining'inia kutoka kwenye rafu za mbao au chuma. Kuna rangi nyingi zinazoonekana kutoka kwenye vifungashio vya bidhaa na sakafu i wazi na pana. Mwangaza unatoka juu ukiangazia bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu.

Taswira inaonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za duka au maduka makubwa. Zimepangwa kwa usawa zikionyesha aina nyingi ya vitu kama peremende, chokoleti na vifungashio vingine vya rangi mbalimbali. Mwangaza unatoka juu na pembeni, ukiangazia bidhaa na kuunda vivuli vinavyoongeza kina kwenye picha. Inaonekana kama sehemu ya kifungu cha duka, ikionyesha wingi wa mpangilio wa bidhaa zinazopatikana.

Rafu za bidhaa ndani ya duka zimepangwa kwa utaratibu. Rafu hizo zina lebo za CleanShelf na FreshMart zikionyesha bidhaa mbalimbali zikiwemo: peremende, vitafuno na pengine bidhaa za usafi, zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Huu ni mtazamo wa ndani ya duka la vyakula au soko ukionyesha rafu zilizojaa matunda na bidhaa nyingine. Watu wawili wanaonekana wakitembea ndani ya duka na kuna ngazi za kupanda au kushuka zinazoonekana upande wa kulia.